Jengo kubwa lenye chumba kilichofunguliwa mlango, chenye huduma ya kutoa pesa kwa haraka, badala ya kwenda benki. Mbele yake kuna magari mawili meusi, na watu wawili pamoja na pikipiki, kwa ajili ya usafiri.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, chenye vinywaji vingi yenye vileo vilivyo pangiliwa vizuri kwenye sherfu, na vinavutia wateja. Watu wengi wakiwa sehemu hiyo, wanakunywa, wanastarehe na wanapata burudani.

Jengo kubwa lenye sehemu ya kutosha ya kufanya biashara ya magari, huku moja limefunguliwa mlango likionyesha vitu vyote vya ndani kama viti, usukani, milango pamoja na Dashibodi.

Sehemu ya wazi ya kufanya biashara, huku magari ya rangi nyeupe yakiwa yamepangiliwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa. Sehemu hiyo imezungukwa na uzio wa senyenge. Kuna miti pamoja na majengo mbalimbali.

Sehemu kubwa ya wazi ya kufanya biashara ya magari, yaliyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja. Imezungukwa na ukuta mrefu wa matofali, nyuma kuna miti.

Sehemu kubwa ya wazi imefunguliwa, ikiwa inafanya biashara ya magari yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja. Pembeni kuna wanaume wawili wamesimama.

Chumba kikubwa chenye mwanga na sehemu ya kutosha, cha kufanya biashara ya magari, yaliyopangiliwa vizuri kwa mstari na kwa kuvutia wateja.

Eneo kubwa la wazi la kufanya biashara ya magari tofautitofauti, yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja.

Duka la mtaani la kuuza bidhaa mbalimbali, zilizopangwa kwenye shelfu, nyingine kwenye maboksi na ndoo, kwa ajili yakuvutia wateja.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa dirisha. Ndani yake kuna friji lenye sehemu mbili: moja kwa ajili ya kutoa huduma ya pesa na nyingine kwa ajili ya kuhifadhia maziwa.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa; lina mwanga wakutosha. Bandani kuna mafriji yenye sehemu mbili, ya chini ni kwa ajili ya kuhifadhia vinywaji kama maziwa, na juu ni kwa ajili ya huduma ya pesa, yaani ATM.

Duka limefunguliwa la kuuza mahitaji ya kila siku. Watu wakiwa ndani na wengine nje, wakisubiri kupata huduma mbalimbali, pembeni kuna nguzo yenye tangazo.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha la kuuza mahitaji mbali mbali, huku bidhaa kama maziwa yalio fungwa kwenye mifuko na pakti nyingi zilizo pangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Duka la kuuza bidhaa mbalimbali za kila siku. Likiwa na friji yenye sehemu mbili, ya chini ni kwa ajili ya kuhifadhia maziwa ili yasiharibike na ya juu ni kwa ajili ya kutoa huduma ya pesa.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa, kuna friji yenye sehemu mbili ya chini kwaajili ya kuhifadhia maziwa, na juu kwaajili ya kutoa huduma za kifedha badala ya kwenda benki.

Jengo kubwa lenye duka lililofunguliwa milango, la kuuza mahitaji ya kila siku, huku bidhaa nyingi zimepangwa vizuri kwa lengo la kuwavutia wateja.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku, limefunguliwa. Ndani kuna viti, lakini pia kuna huduma ya kutoa pesa, kwenye "atm" linauza maziwa.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, likiwa na bidhaa kama maziwa lakini pia kuna huduma ya ATM ya kutoa pesa, badala ya kwenda benki.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa likiwa na mwanga wa kutosha. Lina friji yenye sehemu ya kuhifadhia maziwa ili yasiharibike, na sehemu ya kutoa huduma ya pesa. Kwa nje, kuna gari lenye rangi nyeupe.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, likiwa na bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye shelfu. Kuna friji yenye sehemu mbili; ya chini kwa ajili ya kuwekea maziwa na ya juu ni kwa ajili ya kutoa huduma ya pesa.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa kuna bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri kwa mfano maziwa. Kuna watu wamepanga mstari wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali.

Duka lenye mwanga wa kutosha la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa, lina friji yenye sehemu mbili ya chini kwa ajili ya kuwekea maziwa freshi na juu ni kwa ajili ya kutoa huduma ya pesa badala ya kwenda benki.

Duka kubwa la kuuza mahitaji limefunguliwa, lina mwanga wakutosha ndani kuna friji yenye sehemu mbili moja kwa ajili ya kuhifadhia vinywaji kama maziwa na nyingine ikiwa na huduma ya kutoa fedha badala ya kwenda benki.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa, kukiwa na friji lenye sehemu mbili. Ya chini ni kwa ajili ya kuhifadhia maziwa ili yasiharibike, naya juu ni kwa ajili ya huduma ya kutoa pesa, badala ya kwenda benki.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku, limefunguliwa lenye mwanga wa kutosha. Ndani kuna friji lenye sehemu mbili, moja ni kwaajili ya kuwekea maziwa ili yasiharibike na ya juu ni kwa ajili ya huduma ya kutoa pesa.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, kukiwa na watu na watu wengi wakihitaji huduma mbalimbali hasa ya maziwa. Pembeni kuna mfuku pamoja na jaba la kuhifadhia taka.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, ndani kuna watu wakiwa wanapatiwa huduma mbalimbali, kwa nje kuna friji inayotumika kuhifadhi vinywaji kama, maziwa.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, ndani kuna ndoo yenye maji pamoja na friji lenye sehemu mbili; ya chini kwa ajili ya kuhifadhia vinywaji kama maziwa, na juu ni kwa ajili ya huduma ya kutoa pesa.

Duka lenye mwanga wa kutosha la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku, limefunguliwa ndani kuna watu wawili wakipata huduma ya maziwa.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali kwa watu, lenye mwanga wa kutosha, likiwa na mpangilio mzuri wa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye shelfu kwa kuvutia wateja, kama majani na miswaki. Ndani kuna mwanaume akiwa anapima maziwa.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku, limefunguliwa. Kuna bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye shelfu kwa mpangilio mzuri wa kuvutia wateja. Kuna friza kwa ajili ya kuhifadhia vinywaji kama maziwa.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku ya nyumbani, limefunguliwa huku bidhaa za nafaka kama maharage ,mchele, mahindi yamepangwa vizuri kwenye mifuko na kila zao limewekewa bei yake, kuna friji la kuhifadhia vinywaji kama maziwa.

Chumba chenye mwanga wa kutosha cha kufanya biashara ya kuuza samani kama, meza pamoja na viti, vilivyopakwa rangi ya kung'ara na kupangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha linalojishughulisha na biashara za kuuza samani au fanicha kama: masofa, vitanda, viti na meza, zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Sehemu ya wazi ya kufanya biashara ya kuuza fanicha kama masofa na vitanda vilivyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja, pembeni kuna gari, nyumba pamoja na miti.

Sehemu kubwa wenye mwanga wa kutosha inayojishughulisha na biashara ya kuuza vitu vya samani au fanicha kama vitanda na masofa, vilivyopangiliwa vizuri na vinavutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi ya kuuza samani au funicha kama viti, na meza, vilivyopakwa rangi ya kung'ara na kupangiliwa vizuri, kwa ajili ya kuwavutia wateja. Pembeni yake Kuna nyumba yenye rangi nyeupe.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kinachouza samani kama magodoro, makabati, viti, mito, vitanda na masofa yaliyopangiliwa vizuri ili kuvutia wateja.

Chumba kikubwa cha biashara chenye mwanga wa kutosha, cha kuuza samani au fanicha kama masofa, mito, meza, zilizopangiliwa vizuri kwa ajili ya kuvutia wateja.

Banda kubwa lenye mwanga wa kutosha, lililotengenezwa kwa mabati. Linatengeneza na kufanya biashara, ya kuuza samani au fanicha kama vitanda, masofa, viti na meza. Kuna watu wengi wakiwa wanaranda mbao, wengine wamesimama wanaangalia.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha cha kuuza samani au fanicha kama: masofa, meza pamoja na mito; zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja. Ndani kuna mtu mmoja akiwa amekaa.

Jengo lenye sehemu kubwa na mwanga wa kutosha la kufanya biashara ya kuuza samani au fanicha kama: masofa, mito, na vitand;, vilivyopangiliwa vizuri kwa lengo la kuwavutia wateja.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha cha kuuza vitu vya samani kama; masofa, mito, meza, na viti vilivyopangiliwa vizuri kwa ajili yakuvutia wateja.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha ndani yake kuna watu mmoja ameshika mtambo unaotumika kutengeneza vitu vya samani kama viti, madawati, meza, vitanda na kabati wanazouzia wateja.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, cha kufanya biashara ya kuuza samani kama masofa, vitanda na mito. Iliyopangiliaa vizuri na inavutia wateja. Kuna watu wawili wamekaa, ukutani kuna runinga.

Hoteli kubwa yenye mwanga wa kutosha na imepambwa maua yanayovutia, ni ya kupumzika kwa ajili ya kupata chakula, au kulala wageni, likiwa na wadada wawili waliovaa sare eneo la mapokezi wakiongea na mteja.

Duka la mtaani la kuuza bidhaa mbalimbali zenye mpangilio mzuri, nyingine zikiwa zimepangwa juu ya meza, zinavutia wateja. Kuna watu, mmoja amekaa na mwingine amesimama akiendelea kujipatia huduma.

Duka la mtaani, lenye mwanga wa kutosha limefunguliwa. Lina bidhaa nyingi zilizopangiliwa vizuri zinazouzwa rejareja, kwa mfano; juisi pamoja na maji. Ndani kuna watu wawili mmoja akiwa ni muuzaji na mwingine ni mteja.

Soko kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja. Ndani kuna watu wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali.

Soko kubwa lenye watu wengi, linalouza bidhaa tofautitofauti kama; mananasi, maepo, maembe, ndizi, matikiti maji, mikate iliyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, limetengenezwa kwa kutumia miti, lina watu waliokaa sehemu mbalimbali. Lina mpangilio wa bidhaa kama karoti, ndizi na vifungashio vilivyoning'inizwa kwenye mti. Watu wanaenda eneo hilo kupata huduma na mahitaji mbalimbali.

Soko la kuuza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri kwenye toroli, kama: karanga zilizoko kwenye ndoo, matango, karoti, kabichi na pilipili hoho. Pembeni kuna watu wakiwa wanafanya biashara. Kuna magari kwenye barabara.

Soko kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali kama nyanya, mchicha, maharage, pilipili hoho, zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja. Kuna mwamvuli na viroba vinavyowakinga watu na jua pamoja na mvua.

Soko kubwa lenye bidhaa nyingi sana; kama nyanya, pilipili hoho, karoti, mboga za majani, pamoja na mayai, vimepangiliwa vizuri kwa ajili ya kuvutia wateja. Kuna mwanaume mmoja amenunua kitu na kufungiwa vizuri kwenye kifungashio na muuzaji.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha la kuuza bidhaa mbalimbali kama: hotipoti, chupa, glasi na sahani; zilizopangwa vizuri kwenye shelfu kwa ajili ya kuvutia wateja.

Soko kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali, kama; nyanya, vitunguu, karoti, pilipili hoho, zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja. Ndani kuna watu wengi wakihitaji huduma mbalimbali.

Soko kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali, kama: machungwa, mapapai, maepo, vitunguu, ndizi na mifuko iliyoning'inizwa. Kuna watu wakiwa wanasubiri wanunuzi au wahitaji wa huduma hizo.

Soko kubwa linalouza bidhaa mbalimbali, kama; maembe, maboga, mapapai na ndizi, zilizopangiliwa vizuri na wauzaji kwa ajili ya kuwavutia wateja. Ndani kuna watu wanaohitaji huduma mbalimbali kwa ajili ya matumizi yao.

Soko kubwa la kuuza bidhaa mchanganyiko; kama mihogo, iliyopangwa vizuri kwa mafungu, ndizi, nyanya, zilizopangwa vizuri, huku watu wakienda kununua mahitaji mbalimbali eneo hilo.

Soko kubwa lenye sehemu nyingi za kuuza bidhaa tofautitofauti limefunguliwa, huku: nyanya, vitunguu, pilipili hoho, viazi; zikiwa zimepangwa vizuri kwenye meza. Kuna watu wengi wakinunua mahitaji mbalimbali.

Soko la kuuza bidhaa mbalimbali kama mikanda na viatu vya kike na kiume vimepangwa kwa mpangilio mzuri wa kuvutia wateja. Watu huenda sehemu hiyo kwa ajili ya kupata huduma tofauti tofauti.

Soko kubwa la kufanya biashara ya kuuza bidhaa mbalimbali, kama viazi, karoti, mapapai na pilipili hoho. Zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja. Ndani kuna watu wengi wakihitaji huduma.

Soko kubwa la kuuza bidhaa tofautitofauti kama nyanya zilizopangwa kwenye ndoo, na nyingine kwenye mafungu kwa ajili ya kufanya biashara. Kuna watu wanaouza na wengine wananunua.

Soko kubwa lenye watu wengi wauzaji na wanunuzi wa bidhaa mbalimbali kama vitunguu, maboga, mahindi, ndizi zilizopangiliwa vizuri nyingine kwa mafungu kwa ajili ya kuvutia wateja .

Mwanamke mmoja akiwa kwenye ofisi yenye mwanga wa kutosha. Amekaa kwenye kiti, akiwa anatumia kopyuta ya mezani kwa ajili ya kutoa huduma za kifedha kwa wajasiriamali wadogo.

Duka la kutoa huduma ya pesa kupitia simu limefunguliwa, huku watu wakiwa wamesimama mbele ya mlango, wakitaka kutoa na kuweka fedha. Nje kidogo kuna ndoo mbili, na ungo pamoja na nazi zilizopangwa vizuri kwa ajili ya biashara.

Mtu akiwa ameshika kadi, akifanya huduma ya kifedha kupitia simu ya mkononi bila kulazimika kwenda benki. Ni ya haraka akiwa na kiasi cha shilingi elfu sitini na mbili.

Jengo kubwa lenye maduka mengi yanayouza bidhaa mbalimbali, mfano vifaa vua ujenzi. Kuna mashine ya kutengeneza juisi. Eneo hilo linatoa huduma ya pesa kupitia simu, pembezoni kuna pikipiki nyingi.

Jengo kubwa lenye mwanga wakutosha la biashara limefunguliwa, lina vyumba vingi sana, vya kukodisha watu wanaohitaji kupumzika au kulala.

Nyumba kubwa ya ghorofa yenye vyumba vingi, kwa ajili ya biashara, kuna mtambo wenye nyaya inayosambaza umeme katika jengo hilo, limezungukwa na nyumba nyingi za kawaida, pembeni yake kuna mti.

Nyumba kubwa za biashara zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja. Zina uzio uliotengenezwa kwa matofali, kuna nyaya zinazopeleka umeme, kuna huduma za maji kwani juu ya paa kuna tenki.

Jengo kubwa lenye maduka mengi ya kuuza na kufanya biashara mbalimbali huku nguo zikiwa zimepangiliwa vizuri kwenye henga, nyingine zimevalishwa midoli waliosimama lengo likiwa ni kuvutia wanunuzi.

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha la kuuza bidhaa mbalimbali, huku nguo zikiwa zimepangwa na kuning'inizwa vizuri kwenye henga kwa ajili ya kuvutia wateja.

Jengo lenye mwanga wa kutosha lina maduka mengi ndani yake ya kuuza bidhaa mbalimbali. Nguo nyingi zimepangwa kwenye shelfu na nyngine zimening'inia kuna meza yenye fulana na shati zilizo kunjwa vizuri kuna mdoli uliovalishwa nguo kwa ajili ya kuvutia wateja.

Jengo kubwa lenye maduka mengi ndani ya kuuza bidhaa tofautitofauti kama mikoba na nguo zilizopangaliwa vizuri kwa kuning'inizwa kwenye henga; kwa ajili ya kuvutia wateja. Ndani kuna watu wengi wanaohitaji huduma tofautitofauti

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, chenye sehemu nyingi zenye mpangilio mzuri wa bidhaa mbalimbali, kuna viatu vyenye rangi tofauti tofauti, vilivyopangwa juu ya meza, na vinavutia wateja.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, chenye sehemu nyingi za kuuza bidhaa tofautitofauti, kama: nguo, viatu; zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu, nyingine zimevalishwa midori kwa ajili ya kuvutia wateja.

Jengo kubwa lenye sehemu tofautitofauti, za kuuzia bidhaa mbalimbali, huku makoti mengi mazuri yakiwa yamening'inizwa kwa mpangilio mzuri wa kuvutia wanunuzi.

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, ndani kuna maduka mengi. Huku bidhaa kama nguo zilizopangiliwa vizuri kwenye meza, na nyingine kuning'inizwa kwenye henga, kwa ajili ya kuvutia wateja.

Duka lenye mwanga wa kutosha ambalo lipo ndani ya jengo kubwa la kuuza bidhaa, kama mashati yaliyoning'inizwa vizuri kwenye henga, na kwa mpangilio mzuri wa kuvutia. Watu huenda kununua nguo.

Jengo kubwa la kisasa lenye maduka mbalimbali ndani yake ya kuuza bidhaa kama nguo zilizoning'inizwa kwa kuvutia wateja, watu huenda kununua mahitaji tofauti tofauti.

Jengo kubwa lenye mwanga wakutosha, lenye maduka mengi ndani yake ya kufanya biashara mbalimbali, huku bidhaa kama nguo, viatu, zimepangiliwa vizuri na nyingine zimening'inzwa ili zivutie wateja,

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha likiwa na mpangilio wa bidhaa kama suruali pamoja na mashati, yaliyopangiliwa vizuri kwenye shelfu kwa ajili ya kuvutia wateja.

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha lina maduka mengi ndani yake ya kuuza bidhaa mbalimbali. Kuna masharti yamepangwa kwenye shelfu na mengine juu ya meza kwa mpangilio mzuri. Suruali zimening'inizwa kwenye henga na zinavutia wateja.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha la rejareja linalouza bidhaa nyingi kwa pamoja, kama; viti vya plastiki, baskeli, mipira kwa ajili ya kuchezea, na nyingine zikiwa zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu. Kuna watu wakinunua mahitaji mbalimbali.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha, linahusika na kuuzaa bidhaa nyingi za aina tofautitofauti, kwa mfumo wa rejareja. Huku maboksi ya juisi na maji, yamepangiliwa vizuri na yanavutia wateja. Kuna mwanamke amesimama, mbele yake kuna toroli dogo la kuwekea mahitaji.

Soko kubwa lenye jengo la kisasa limefunguliwa, lina mwanga wa kutosha kuna bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na kwenye friji kwa ajili ya kuuzwa na zinavutia wateja.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalouza bidhaa nyingi tofautitofauti, na zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu. Ndani kuna watu wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha linauza bidhaa mbalimbali kama sahani, makontena, glasi, zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu. Kuna watu wawili wakiwa wanachukua mahitaji tofautitofauti wanayoyahitaji.

Duka kubwa lenye mwanga wakutosha linauza bidhaa mbalimbali kama vinywaji vya aina tofautitofauti vilivyopangiliwa vizuri na vinavutia wateja wanaoenda kununua mahitaji.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha limefunguliwa, linauza bidhaa nyingi tofautitofauti kwa mfumo wa rejareja, zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu kwa mfano juisi, na zinavutia wateja.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha. Lina bidhaa nyingi sana zinazouzwa rejareja zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu, ambapo watu huenda kuchukua wenyewe na kwenda sehemu ya malipo kwa ajili ya kulipa.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha linalouza bidhaa nyingi tofautitofauti, mfano ndala na viatu; vilivyopangiliwa vizuri kwenye shelfu na vinavutia wateja. Watu huenda sehemu hiyo na kuchagua wenyewe bidhaa, kisha kwenda kulipa kwenye eneo lililotengwa kwa ajili ya malipo.

Duka kubwa lenye mwanga wakutosha, la kuuza bidhaa mchanganyiko kama sahani, bakuli, makontena ya kuwekea chakula, yaliyopangwa vizuri kwenye shelfu, kuna watu wakiwa wananunua mahitaji.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalouza bidhaa mbalimbali kama viatu vya aina tofautitofauti, vimepangwa vizuri kwenye shelfu na vinavutia wateja.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha, lina bidhaa nyingi sana, ambazo zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye shelfu. Ndani kuna mwanaume mmoja akiwa anachagua mahitaji, na kisha kwenda kulipa sehemu ya malipo.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha limefunguliwa, likiwa na mpangilio mzuri wa bidhaa mbalimbali, kama: ndizi, nanasi, maharage; yaliyopangwa vizuri juu ya meza na nyingine kwenye shelfu zikivutia wateja.